Mtu ameketi kwenye kiti, ambaye anatoa damu yake. Huu uchangiaji wa damu ni utaratibu muhimu katika huduma ya afya. Inawezakutumika kutiwa damu mishipani kwa wagonjwa waliopotea damu kutokana na jeraha au upasuaji, au kwa wale walio na hali fulani vya kiafya.

Hi lori dogo limeegeshwa katika sehemu ambazo zinaitaji msaada mkubwa wa kimatibabu. Hili lori huleta madaktari ambao wanaweza kutibu wagonjwa ambao hawawezi kujihudumu hospitalini.

Kliniki hizi zinazohama zinalenga kuboresha upatikanaji wa huduma za afya katika jamii. Afya ya jamii inalenga katika kudumisha na kuboresha afya za makundi ya watu hasa wale walio katika jamii zisizojiweza.

Daktari wa meno anaangalia mdomo wa mgonjwa wake kwa kutumia kioo maalumu ambacho madaktari hawa wa meno hutumia kuangalia matundu na matatizo ya ufizi kwenye mdomo wa wagonjwa wao.

Hapa panaonyesha jengo ambalo linaweza kuwa nyumba. Hili jengo limezungukwa na maji ambayo inaweza tokana na mafuriko makubwa ambayo huharibu manyumba mingi mingi katika nchi yetu.

Mwanamume aliyevaa manguo ya kahawia anatumia tawi la majani kwa haraka kujaribu kuzima moto ambao tayari ulikuwa umeunguza baadhi ya nyasi kutoka kusambaza kuelekea upande wake.

Kuna kundi la wazima moto katika hatua wanaokabiriana na dhalula ya moto wamevaa nguo za kujikinga kama helmet barakoa na suti zinazo stahimili moto. Wanafanya kazi ya kudhibiti na kuzima moto.

Kuna mtu ambaye anaosha mikono yake kwenye sinki kutumia sabuni. Kunawa mikono kwa usahihi ni hatua muhimu katika kuzuia kuenea kwa magonjwa, inasaidia kuondoa vijidudu na bacteria zilizoweza kusababisha maambukizi.

Kuna juzi ya magogo na kitembezi ambazo ni aina zote mbili za vifaa vya matabibu vinavyotumika kusaidia uhamaji kwa wale watu wanaweza kuwa wamejiumiza miguu.

Calpol kwa kawaida hutumika kupunguza maumivu na kupunguza homa kwa watoto pia kwa ufanisi wa msaada kutoka kwa maumivu na homa inayohusishwa na mafua na maumivu ya kichwa na pia maumivu ya sikio.

Daktari na muuguzaji wako katika wodi ya watoto wachanga wakimchunguza mtoto mmoja mchanga ili kuhakikisha kuwa huyu mtoto ako mzima na anaweza kupumua vizuri peke yake.

Kuna muuguzi ambaye ananyoosha mguu wa mwanariadha, ambayo huyo anakaa ka ako na uchungu. Huyu muuguzi anaweza kuwa ananyoosha mguu wake, ili kupunguza mkazo wa misuli.